Njia ya miguu iliyojengwa kwa mawe yasio na umbo maalum ikipinda kupita bustani yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri. Upande wa kushoto kuna jengo jeupe lenye usanifu wa kisasa au wa pwani.

Kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ofisi. Kuna viti vilivyopangwa ambapo watu wameketi wakisubiri. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mdogo. Ukuta wa nyuma una paneli za rangi tofauti na mabango.

Bustani ndogo, safu kadhaa za mimea midogo, imepangwa vizuri kwenye mikebe ikionyesha kuwa imepandwa kwa uangalifu. Nyuma kuna miundo inayofanana na vibanda vidogo au makaazi yenye ufuniko kwa ajili ya kulinda mimea dhidi ya jua kali.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe, nyuma kuna miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, upande wa kulia kuna sehemu ya jengo, mandhari yanaonekana kuwa ya Pwani au sehemu ya Utalii.

Mandhari ya ufuo wa bahari kuna mchanga mweupe na boti ndogo ya mbao labda angalawa ikiwa imeelekezwa ufuoni. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna hisia ya utulivu.

Upande wa kulia wa jengo kuna kuta zenye matundu madogo au madirisha yenye umbo la mviringo na sehemu za plasta zimetoka inaonekana kama sehemu ya ngome ya zamani boma au jengo la kihistoria labda katika miji ya pwani.

Nguo za rangi tofauti ikiwemo ping'ki, nyeusi na mahungwa zilizopangwa kwenye rafu au vizio vya kuonyesha bidhaa ndani ya ya duka. Chini kuna makabati meupe yenye vishikizo. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae.

Eneo la ufuo wa bahari ambako watu kadhaa wanatembea wakifanya shughuli zao kwenye mchanga. Mahindi madogo yanaonekana yakifika ufuoni, huku anga ikiwa safi.

Msongamano mkubwa wa magari katika eneo la jiji, barabara imejaa, Kuna majengo marefu yenye ghorofa nyingi upande wa nyuma yakiashiria kua ni eneo la biashara au makaazi lenye shughuli nyingi.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na miundo ya mapumziko. Kuna miavuli mingi ya makuti iliyosindikwa kwenye mchanga ikitoa kivuli. Chini kuna viti au vitanda vya kupumzika.

Lango la kanisa lililoandikwa," Deliverance Church Mombasa City", lina nguzo mbili zenye rangi ya buluu na uzio mweusi wa chuma. Upande wa kushoto kuna ubao mkubwa wenye habari zaidi kuhusu kanisa.

Mlango ulio wazi unaoelekea ndani ya chumba chenye mkeka mwekundu ya kusalia na mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe akisali mbele. Mandhari inatoa hisia ya utulivu na ya kiroho ya msikiti au pahali pa kusalia.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na mpana. Kuna alama za nyayo zikionyesha kuwa watu wametembea hapo. Mbali kidogo maji yanaonekana yakiwa na rangi ya buluu yakikutana na anga yenye mawingu kidogo.

Msikiti mkubwa wenye minara na mapambo kwenye kuta zake. Kuna watu wamekusanyika wakiswali. Usanifu wa jengo unaonekana kuwa wa kisasa au wa kipekee kutokana na muundo wa rangi yake.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe uliotawanyika na vitu vidogo vya kawia. Upande wa kulia kuna majengo machache ya kawaidaz labda vibanda au nyumba. Na miti ya kijani kibichi, bahari inaonekana kuwa tulivu na ina rangi ya bluu, kijani iliyokoza mbali.

Mashine mbili za kufua nguo zikiwa zimepangwa karibu na nyingine zinaonekana kuwa mpya na zimefunikwa na vifungashio na rangi kuu ni nyeupe na sehemu zao za juu ni nyeusi.

Jengo kubwa la kisasa lenye muundo wa kipekee likiwa na msalaba mkubwa jambo linaloashiria linaweza kuwa kanisa au taasisi ya kidini. Lina ghorofa nyingi na mchanganyiko wa rangi za kahawia na beige .

Lori kubwa nyeupe la mizigo, lenye trela refu la manjano, linaonekana kubeba vitu vya mbao au vifurushi vikubwa vilivyofungwa. Nyuma yake kuna kilima chenye mimea na miundo ya viwandani ya rangi ya buluu.

Lango la msikiti, juu pameandikwa MASJID MUSA kwa herufi ya kijani. Ndani kuna umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika. Wamevalia kofia wakionyesha kuwa ni wakati wa sala.

Mtaa mwembamba wenye jengo za zamani oande zote mbili, upande wa kushoto kuna gari dogo la abiria lenye magurudumu matatu likiwa limeegeshwa, kuna nyaya mingi za umeme au simu zinazoingiana juu.

Jengo la ghorofa kadhaa lenye madirisha mengi na sehemu ya juu inaonekana kuwa na vioo vingi vinavyoakisi mwanga. Chini kuna miti michache na nguzo za umeme au simu.

Chombo hiki cha rangi ya samawati kijulikanacho kama feri kinasafirisha wakaazi katika upande mmoja hadi mwingine kwenye majumba ya ghorofa yenye mataa.

Kundi la watu watano, wakiwemo viongozi na maafisa wa serikali, wamesimama mbele ya bendera. Kati yao kuna wanaumme wawili waliovalia suti za bluu, mmoja wao akiwa amevaa tai ya manjano.

Miale ya jua inamulika maji ya bahari. Madau mawili yameegeshwa katika ufuo wa bahari, moja dogo lengine kubwa huku mawimbi yakipiga.

Mandhari ya bahari yenye anga la buluu na mawingu meupe. Katikati kuna mashua ndogo yenye watu kadhaa wakiwa ndani. Wanaonekana wako kwenye shughuli za uvuvi au usafiri.

Kituo cha kutoa pasi za usafiri. Kuna kaunta ya huduma na juu yake kuna vibao viwili viko vilivyoandikwa, "Immigration Officer and Passport Application."

Ufuoni mwa bahari, kumetengenezwa miundo kadhaa zenye paa za makuti na zimeshikiliwa na nguzo. Minazi imeweza kumea karibu na hapo. Pia, anga ni safi.

Eneo la kusubiria liliojaa watu kwa sehemu ya hosipitali, kliniki au ofisi ya umma. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu na watu wengi wamekaa.

Eneo la nje, labda ufuo wa bahari yenye miti mingi kwa mbali. Watu wachache wakiwemo wanawake wakiwa wamebeba mitungi kichwani.

Lori kubwa la kusafirisha mizigo likiwa na rangi ya buluu likibeba tractor mbili. Linaonekana kuwa kwenye eneo la bandari au bohari kwa sababu kuna makontaina ya mizigo yaliyorundikwa nyuma yake.

Ala za muziki hasa ngoma za aina mbalimbali, kuna mbili kubwa za konga au bongo zenye rangi ya kahawia na sehemu ya juu nyeupe, kuna seti za kawaida zenye rangi nyeusi na nyekundu.

Jengo kubwa ambalo linaweza kuwa kanisa au ukumbi wa jamii, lenye paa la pembe na sehemu ya kuingilia limejengwa wazi. Kwa mbele, kuna watu wachache wamesimama nje.

Mashine kubwa ya kuchimba yenye rangi ya njano yenye chapa ya CAT Iiliyoandikwa ubavuni imepakiwa kwenye trela maalum ya kubeba mizigo mizito ambayo ina rangi nyekundu na magurudumu mengi.

Chini ya miamba kuna eneo tambarare iliyofunikwa na mawe ikionyesha kuwa eneo hilo limeandaliwa kwa matumizi fulani. Upande wa kushoto, kuna mimea mingi ya kijani kibichi inayokuwa chini inaonekana kama sehemu ya bustani.

Kwa mbali kuna ndege nyeupe ikiwa imesimama na watu wawili mmoja upande wa kushoto na wengine katikati ya picha anga linaonekana kuwa la bluu na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa nzuri.

Sehemu ya mbele ya lori la mizigo lenye rangi nyeupe, juu ya kioo cha mbele kuna anuwani ya tuvuti, www.simpetcargo.com na chini kuna jina Simpet lililo andikwa kwa herufi kubwa za blue .

Bango la kuashiria eneo limewekwa juu ya vigogo viwili vya miti likisomeka Kongo mosque kwa herufi kubwa, chini yake kuna maandishi welcome all na mshale unaoelekeza upande wa kulia.

Maandhari pana ya ufuo wa bahari, mchanga mweupe uliochanganyikana na maji ya bahari yenye rangi ya buluu na kijani kibichi yenye mawimbi madogo.

Boti kadhaa zikiwa zimetia nanga kando ya gati ya mbao. Kuna watu wachache labda wakisubiri kupanda au kushuka. Boti kubwa yenye rangi ya kijivu na nyeupe ndiyo inaonekana wazi zaidi, na nyuma yake nyingine ndogo.

Jengo kubwa la kanisa lenye kuta za rangi ya kijivu na minara miwili mirefu. Juu ya moja kuna msalaba unaonekana. Mbele kuna miti yenye majani mabichi inayostawi, ikiashiria mandhari ya asili.

Jengo lina rangi ya manjano nyepesi na nyeupe likiwa na nguzo wima na madirisha yenye mapambo. Kuna kuba kubwa na minara miwili yenye kofia nyeusi juu.

Kundi la wanawake wakiwa wamevalia buibui na wamekaa kwenye viti. Wanaonekana kuwa kwenye mkutano au tukio flani ndani ya jengo. Nyuma yao kuna mabango mekundu na ishara huku kukiwa na watu wengine wengi wamekaa kwa mbali.

Ufuko wa bahari wenye mchanga mweupe na miundo ya kiasili. Upande wa kushoto kuna kibanda kidogo chenye paa la makuti na bango la buluu lenye duara au nembo. Mbele kuna meza na viti na pia miti mingine iliyotawanyika.

Lango kubwa na la kuvutia linaloelekeza kwenye hekalu. Limepambwa kwa rangi nyeupe na dhahabu, likiwa na muundo wa kitamaduni wa kihindi. Ikiwemo dome ndogo katikati ya paa na nguzo ndogo mbili kila upande.

Mandhari ya juu ya jiji wakati wa machweo. Majengo mengi yanaonekana yakiongezeka chini. Mengine yakiwa marefu na mengine mafupi na yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, bluu na kijivu.

Ofisi yenye kaunta za huduma. Watu wanasimama kwenye foleni upande wa kushoto, huku baadhi wameketi kwenye viti upande wa kulia. Mtu mmoja amevalia sare labda mlinzi au afisa anatembea katikati ya eneo hilo.

Jengo la ghorofa moja likiwa na kuta za rangi mbili, juu ya paa kuna msalaba unaoashiria kuwa linaweza kuwa jengo ka kidini kama kanisa au shule inayohusiana na taasisi ya kidini.

Eneo la mafunzo au ofisi ambapo wanawake wawili wanatumia komputa. Huku wengine wakiwa nyuma inashiria shughuli za kujifunza au kufanya kazi. Mmoja ana nywele za zambarau angavu, akiongeza mguso wa kisasa kwenye mazingira ya kawaida.

Trekta la manjano, lenye magurudumu makubwa, imeegeshwa juu ya trela lis lililo kando ya barabara likingoja kusafirishwa. Mkabala ya, kuna mnazi pia.

Boti iliyokuwa imeegeshwa kwenye maji karibu na kingo za ardhi yenye miti ya mikoko. Linaonekana kuwa na paa au muundo wa kufunika.

Msikiti unaoitwa Masjidul Kairat, kama inavyosomeka kwenye jengo. Mlango unaonekana wazi, na kuna bango kubwa la bluu lenye maandishi ya Kiarabu. Mwanamme mmoja amesimama mbele, amevaa kanzu nyeupe.

Hekalu au jengo la kidini lenye usanifu wa kipekee lina rangi nyeupe na sehemu za njano, nguzo nyingi zilizopambwa na matao. Juu kuna mnara mrefu na mwembamba wenye kilele chenye ncha kali.

Kuna salamu ya, WELCOME TO THE HOLY MONTH OF RAMADAN , ilioandikwa kwa herufi nyeupe juu ya mandhari ya rangi ya buluu yenye nyota. Hii ni bango ya kuadhimisha mwezi wa Ramadan.

Jengo hilo ni jeupe likiwa na milango na mapambo ya kijani kibichi. Msikiti una minara midogo na kuba moja iliyokoza ikionyesha usanifu wa kiislamu.

Eneo la mji lenye majengo mwengine mabasi kadhaa ya abiria labda ya safari ndefu au ya usafiri wa umma na pikipiki tatu ya manjanolikiashiria shughuli za usafiri.

Ndani ya jengo labda ukumbi au corridor yenye milango na kuta zinazoonekana. Kuna nguzo kubwa katikati. Sehemu hii inaonekana kuwa tupu na haionyeshi watu.

Jengo la kanisa lenye usanafu wa kitamaduni likiwa na paa la pembe na mnara mdogo wa kengele. Mlango mkuu wa katikati na kuna madirisha madogo.

Ndani ya duka la vyombo vya nyumbani. Mbele kuna meza iliyojaa rundo la sahani na bakuli nyeupe zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma kuna sehemu nyingine zenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Mandhari ya pwani au eneo la mapumziko lenye mimea mingi. Kwa mbali bahari inaonekana ikiungana na anga. Katika upande wa kulia kuna sehemu ya jengo lenye paa la makuti likionyesha muundo wa kiasili au kitropiki.

Ufuo wa bahari au ziwa, wenye mchanga mweupe na mazingira tulivu upande wa kushoto. Kuna miundo midogo iliyotengezwa kwa vigogo na paa la nyasi, labda vibanda vya uvuvi au eneo la kupumzika.

Jengo la kisasa na la kuvutia lenye usanifu wa kipekee lina miundo iliopinda na mistari laini ukitoa muonekano wa anasa. Juu kuna mnara mrefu wenye umbo la kuvutia.

Umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika nje labda kwenye mkutano au sherehe. Kuna majengo nyuma yao na bendera ndogo za rangi mbalimbali zimebandikwa juu zikionyesha kama ni tukio la sherehe, kama ni mahali penye shughuli nyingi.

Jengo la kanisa linaloitwa Mavuno Church, Mombasa. Kuna watu kadhaa wamekusanyika ndani wakifanya ibada. Screen kubwa inayoonyesha picha au video fulani, na waumini wengine wamesimama jukwaani mbele.

Boti ndogo ikiwa imeelea kwenye maji ya bahari yenye rangi ya blu turukizi ambayo huashiria maji safi na ya kina kifupi. Kuna watu kadhaa ndani baadhi wamevalia nguo za kuogelea ukiashiria shughuli za burudani au utalii.

Konteina kubwa la mizigo lenye maandishi, Meask yalioandikwa wazi upande wake linaonekana likipakuliwa au kupakiwa kutoka kwenye lori au gari maalum la kubebea kwa kutumia kifaa cha kuinua mizigo.

Trela kubwa iliyobeba mizigo mizito labda jenereta au mashine, upande wa kushoto kuna kontena kubwa la rangi ya kahawia nyekundu na upande wa kulia kuna mashine za rangi ya blue na nyeusi.

Mawimbi meupe yenye povu yanaonekana wazi yakisonga polepole. Mstari wazi wa upeo wa macho kutenganisha maji na anga ambalo linaonekana kuwa na rangi hafifu, labda buluu iliyofifia au kijivu chepesi sana.

Kundi la watu wakiwa wamevalia nguo zinazofanana. Baadhi yao zikiwa na rangi ya kijani na nyeupe. Wengine wameshikilia ngoma au vyombo vingine vya muziki.

Jengo la msikiti mweupe ukiwa na minara mirefu na kubwa ya kijani kibichi. Jina msikiti la Udha limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi ukutani. Pia kuna maandishi mengine ya kiarabu na nambari za tarehe.

Mandhari nzuri ya pwani. Sehemu kubwa imechukuliwa na maji ya bahari yenye rangi ya buluu safi. Maeneo ya kina kifupi na kirefu. Karibu na ufukwe kuna miti ya minazi, ina majani mengi, ikionyesha mazingira ya kitropiki.

Mashabiki wa mpira wa miguu, wengine wakiwa wamevalia jezi zenye rangi ya kijani na nyeupe, wakishikilia bendera au bango lenye jina Gormaia FC kwenye ukumbi.

Daraja refu na pana linaonekana kuwa limejengwa juu ya maji. Lina rangi nyeupe au kijivu chepesi na lina nguzo kadhaa zinazounga mkono. Upande wa kushoto kuna mandhari ya milima.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kiislamu, labda msikiti au madrasa, likiwa na ghorofa nyingi na madirisha yenye mapambo. Kuna kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia kanzu na kofia za kiislamu.

Eneo la ujenzi wa daraja sehemu ya mbele kuna njia ya kutembelea na watu juu yake mrundo mkubwa wa kreni umesimama wima karibu na msingi wake huku ardhi yenye miti inaonekana kwa nyuma.

Sehemu iliyo wazi yenye nyasi na miti pande mmoja. Kuna uzio mweupe nyuma ya miti. Barabara inaonekana kuwa na mashimo au nyufa ikionyesha huenda haijatengenezwa vizuri.

Mazingira ya nje labda bustani au eneo la kupumzika karibu na pwani kuna viti kadhaa na meza na baadhi ya miavuli mikubwa ya kufunika vikiwa vimetandikwa juu.

Anga linaonyesha mchanganyiko wa rangi, ikiwemo buluu, nyeusi juu, mawingu meupe na machungwa, na miale ya jua inayopenya mawinguni, ikitua juu ya maji.

Kundi kubwa la watu wengi, wakiwa wamevaa nguo za bluu au sare zinazofanana, wamekaa kwenye benchi za mbao ndani ya jengo kubwa. Sakafu ina miundo ya vigae vya rangi nyeupe na kahawia nyeusi.

Mchanga mweupe unaonekana ukivutika kando ya maji yenye mwanga hafifu. Kuna mistari mrefu ya magugu kwa rangi ya kahawia iliyokolea iliyochapakaa kando, labda kuashiria mawimbi ya bahari. Kwa mbali kuna miti ya minazi inayoonekana juu ya mchanga.

Mandhari ya ufuo wa baharini. Kwenye mchanga kuna boti ndogo iliyopinduliwa ikiwa na rangi nyeupe na mistari ya bluu chini. Kuna mimea ya kijani kibichi na miti ya minazi. Kwa mbali kuna nyumba au vibanda vidogo.

Lori lina rangi nyeupe na lina container refu lenye neno Mersk lililoandikwa kwa herufi kubwa upande wake, limesimama kwenye eneo lenye udongo mwekundu au tope, mbele kuna neno Simpet .

Jengo kubwa la kisasa ambalo limeandikwa Mombasa tamu, lina gorofa kadhaa zenye madirisha makubwa ya kioo, chini kuna kundi la watu wengi wakiwa wamesimama au wakitembea kuashiria kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi.

Maandhari ya pwani au eneo la kitongoji lenye mchanga na mimea. Katikati kuna nyumba ndogo yenye paa la makuti. Karibu kuna mti wenye mizizi inayoonekana vizuri ukiwa umekauka hauna majani mengi.

Ofisi ya huduma kwa wateja kama inavyosomeka kwenye bango nyuma. Mwanamke mmoja, kama afisa, ameketi nyuma ya kaunta akihudumia mteja mwanamume aliyeketi mbele yake.

Feri ya rangi ya buluu iliyoandikwa, Jambo Mombasa, ubavuni inaelea juu ya maji ya bahari yenye rangi ya kijani kibichi. Sehemu ya mbele imefunguliwa ikionyesha mahali pa kupakia au kushusha magari au abiria.

Mandhari ya ufukwe wa bahari yenye mchanga. Upande wa kulia kuna miamba mikubwa na mimea iliyojikita juu. Mbali kidogo kidogo kuna jengo lenye paa la makuti likionekana, ikionyesha labda ni hoteli au makaazi.

Vyombo mbalimbali vilivyotengenezwa kwa mbao au mianzi labda fanicha au mapambo ya njee. Kuna viti na meza kwa ajili ya kupumzika. Huenda ni sehemu ya bustani, hoteli au eneo ambapo vitu vya asili vinatumika.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa wanoonekana wakikimbia uwanjani na umati mkubwa wa mashabiki umejaa uwanjani.

Kundi kubwa la wanaume wakiwa wamevaa nguo nyeupe na nyeusi wakisali kwa pamoja katika eneo la wazi. Wengi wameinama au wamepiga magoti kwenye mikeka ya sala.

Ndani ya gari la moshi la kisasa au basi la kifahari kuna viti vingi vya rangi nyekundu na nyeupe vilivyopangwa safu kadhaa. Vinaonekana kuwa vizuri na vya kisasa.

Eneo la maji labda bandari ndogo, pori au mto mpana likiwa na boti kadhaa za uvuvi au burudani zikielea majini.

Jengo lenye madirisha makubwa. Mwangaza wa jua unaingia kupitia nafasi hizo na kuunda vivuli virefu sakafuni. Kuna watu wengine kwa mbali wengi wakiwa wamekusanyika.

Eneo la ndani labda maskani ya kusubiria. Sehemu kulia na kushoto kuna viti kadhaa vya rangi nyekundu. Njia ya kutembelea kinaelekea upande wa nyuma. Kwa juu, kuna ishara imeandikwa, "Karibu Hamu Tamu."

Treni ndefu yenye rangi nyekundu na njano ikipita kwenye njia ya reli inaonekana kuwa na madereva mengi upande wa kushoto , kuna umati wa watu wamesimama na kutazama. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya wazi ya milima vilivyo funikwa na mimea.

Jahazi au dau kubwa la mbao lenye rangi za kahawia, buluu na nyeupe likielea kwenye maji lina Mlingoti mrefu na tanga iliyokunjwa na kitamba cheupe juu yake.

Kivuko kikiwa majini kikielea kina rangi ya blue na njano , nyuma yake kuna kingo za ardhi na miti na inaonekana kama kuna majengo machache au miundo miundo mbinu mbingu inaonekana kuwa mawingu kidogo.

Ndege ndogo yenye alama nyekundu, ambayo inaonekana kuwa ya abiria ya Jambojet. Nyuma kuna miti ya kijani kibichi, anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, na mwangaza unaashiria kuwa ni mchana.

Safu ndefu ya rafu zilizojazwa na oveni za microwave za aina na kubwa mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha bidhaa nyingi zinazopatikana.

Jengo refu la kifahari linaloonekana kama msikiti likiwa na rangi nyeupe, linausanifu wa kipekee na minara au paa zilizopanda juu mazingira yameafilia kuashiria jioni.

Watu wakiwa katika harakati labda wakicheza au wakifanya tamasha fulani, wamevaa nguo zenye rangi angavu, mmoja anaonekana amevaa shati la machungwa na suruali ya bluu yenye kitambaa chekundu.

Uwanja mkubwa wa riadha ukiwa umejaa mashabiki walioketi kwenye viti vya jukwaa. Watu wachache wanaonekana kwenye nyasi wakishughulika na shughuli za riadha. Hali hii inaonyesha kuwa kuna mashindano au tukio la kimichezo.

Kiongozi au mtu mashuhuri aliyevalia shati la rangi ya pinki na kofia nyeusi akisalimiana na umati wa watu wenye furaha na wananyosha mikono.

Feri mbili zikielea majini. Ya kushoto inaonekana kuwa kubwa zaidi na ina rangi ya bluu na nyeupe huku ile ya kulia ikiwa ndogo. Maji yanaonekana kuwa tulivu na anga ni mawingu kidogo.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe ana mpira miguuni mwake akiudhibiti, mwengine amevaa jezi ya manjano ilio na nambari ishirini mgongoni.

Mwanamke mzee akiwa amekaa kwenye kiti cha ofisi. Ana nywele ndefu zilizosokotwa, miwani na amevaa jaketi la blue na shanga nyeupe shingoni. Anaonekana mnyonge na anatazama mbele.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa kanisa au mahali pa ibada. Njia kuu katikati inaonekana tupu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume. Mmoja amevalia shati la mistari ya blue na nyeupe. Kuna daftari kadhaa, karatasi huru na kalamu juu ya meza. Wamekusanyika kuzunguka meza ya mbao.

Watu wawili wakitembea ndani ya jengo labda duka kubwa. Mtu aliye mbele amevaa shati ya rangi ya kijivu hafifu na suruali ya rangi ya kahawia na amebeba mifuko miwili mikubwa ya rangi ya chungwa mkononi mwake.

Eneo la wazi la ardhi yenye nyasi lililozungukwa na ukuta wa chini. Nyuma kuna miti na maji yaliyotuama barabarani, labda baada ya mvua. Mbali kidogo kuna bango au ishara inayosomeka, Bahari Dhow Beach Villas.

Jengo lenye mnara mrefu wa kengele wa rangi ya kahawia, karibu kuna basi la abiria jeupe na buluu likiwa limeegeshwa. Mbele kuna watu wachache wanaonekana wakifanya shughuli fulani karibu na mlingoti.

Kivuko chenye shughuli nyingi kikiwa kimebeba abiria wengi kikivuka maji ya buluu na nyeupe kinatawala sehemu ya chini kulia na beki yake imejaa watu wengi. Kwa mbali feri nyingine ndogo zinaweza kuonekana juu ya maji.

Kundi la vijana wakiwa wamekaa katika safu mbele ya komputa au vifaa vya kiteknolojia labda kwenye washa. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo na maandishi yanayoonekana kama huduma. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani yenye mwanga wa kutosha.

Msikiti una minara mirefu na kubwa kadhaa yenye rangi ya dhahabu, muundo wa jengo unaonekana kuwa wa kipekee na wakuvutia ikiwa na madirisha na kuta zilizopakwa.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamevalia jezi za buluu, wamekusanyika katika duara kwenye uwanja, wakiashiria umoja au mikakati. Nyuma yao, kuna umati wa mashabiki jukwaani na mabango ya matangazo.

Uchuuzi unaendelea kando ya barabara. Muuzaji anahudumia wateja wake. Kwenye meza kuna mapochopocho kama sambusa, mahamri, keki, kaimati na viazi karai.

Gari dogo la rangi ya kijani kibichi linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea barabarani. Mbele kuna ndege kubwa ya abiria yenye rangi ya buluu na nyeupe ilioandikwa TECNO.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti kungojea katika eneo la umma. Wanaonekana kuwa na asili mbalimbali na wamevaa nguo tofauti. Mmoja amevaa sare ya kijani kibichi na anaonekana kama askari au mlinzi.

Meza ya vyakula iliyopangwa kwa mtindo wa bafa ikiwa na sahani mbalimbali za matunda yaliyokatwa kama vile tikiti maji, nanasi na machungwa pamoja na vitu vingine vya kijani vilivyopangwa vizuri.

Jengo kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa kituo cha treni au stesheni. Kwa mbali kuna maandishi yanayoonekana kusomeka Voi station, mbele kuna eneo la bustani lenye vichaka viliyopunguzwa vizuri.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kiislamu kama vile kanzu na kofia nyeupe. Wamekaa chini ndani ya msikiti wanakabiliana na mimbari, ambapo imamu au kiongozi wa dini amesimama akiongea.

Bafu ya kisasa, sinki nyeupe ya kuzama uso imeekwa kwenye kaunta ya kahawia iliyokolea. Juu kuna kioo kikubwa kinachoakisi sehemu nyingine ya bafuni.

Ndani ya ukumbi wa mkutano kuna skrini kubwa iliyoning'inia ukutani ikionyesha maandishi mepesi dhidi ya mandhari ya buluu. Hii inaweza kuwa inatumika kuonyesha nyimbo, ujumbe au mawasiliano.

Watu watano, wameketi, na kujadiliana, mmoja wao upande wa kushoto, ameshika karatasi, wengine wakimskiza. Inaweza kuwa mkutano, kikao cha kazi au majadiliano ya aina flani.

Mandhari ya ufukweni, mchanga mweupe unaonekana na miti ya minazi. Kuna banda ndogo na utamaduni lenye paa la makuti na nguzo za mbao, chini meza yenye kitambaa chekundu. Mbali kidogo kuna majengo yanayoonekana kuwa hoteli au makaazi mengine ya pwani.

Bakuli la matunda mbalimbali likiwa limewekwa juu ya kitambaa chenye michoro ya bluu. Kuna ndizi nyingi za rangi ya njano. Nyuma yake kuna mazingira ya ndani ya jengo labda hoteli au chumba cha kulia.

Eneo la bandari au kituo cha mizigo nyakati za usiku. Ambapo kuna mwangaza wa taa, makontena ya mizigo yakipakuliwa au kupakiwa na kreni kubwa. Vifaa vingine vya usafirishaji vinaonekana kwa mbali.

Kuna nguzo kubwa iliyopambwa, sakafu ina zuilia lenye muundo wa kijani na buluu, kama ilivyo kawaida katika misikiti. Watu wawili wanasali, mmoja akiwa amepiga magoti na mwingine amekaa.

Mti mkubwa wenye mizizi minene, na majani mengi ya kijani kibichi, inaonekana ikienea juu ya ardhi, ikionyesha umri na ukubwa wa mti huo. Chini kuna nyasi fupi iliyokatwa vizuri na mbele yake kuna njia iliyojengwa kwa mawe yasiyo na umbo maalumu.

Kundi kubwa la waislamu, wakiwa wamejipanga safu, wakiswali sala ya Idi, labda kwenye uwanja wa wazi. Wanaume wengi, wamevaa kanzu nyeupe, huku wengine wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti.

Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sanduku na magodoro zikiwa zimepangwa vizuri. Inaonekana kuwa ndani ya gala , duka au eneo la kuhifadhi bidhaa. Sakafu ni safi inatoa taswira ya mahali penye bidhaa nyingi zilizopangwa.

Maandhari ya jiji yenye majengo mengi yaliyojengwa kwa ukaribu. Yana rangi nyeupe au buluu iliyokolea huku mengine yakiwa na rangi tofauti. Barabara iliyo chini ina magari kadhaa ikiwemo mabasi na magari mengine yakipita.

Kambi au makaazi ya muda yaliyotengenezwa kwa hema au vibanda vyenye paa ya mchongeko, vilivyopangwa kwa eneo wazi. Chini kuna watu waliovalia kanzu nyeupe na wameinama.

Sanamu ya kasa imetengenezwa kwa kutumia vipande vidogo vya vifaa mbalimbali ganda lina rangi nyingi za bluu, nyeupe na pinki zikiunda muundo wa kipekee.

Bajaji binafsi au ya biashara iliyopambwa kwa rangi ya kijani na manjano ina maandishi "QUEEN Mozza" kwenye kioo cha mbele. Pia kuna michoro mengine ikiwemo taji, namba ya usajili inaonekana.

Daraja la barabara likiwa na uzio wa chuma wa rangi ya kahawia upande wa kushoto. Anga lina bluu angavu na mawingu meupe. Kuna miundo ya majengo au miti kwa mbali upande wa kulia.

Kundi la wanaume watatu wakiwa wamekusanyika na kushugulikia nyaraka, mwanaume mmoja amevalia shati la rangi ya bluu hafifu amekaa na anaonekana akiandika au kusaini kitu kwenye kitabu iliyo mbele yake.

Waumini wamehudumia misa. Wamesimama wakiangalia madhabahu. Upande mmoja wa kanisa umejaa watu wengi kuliko mwengine. Kuna banker kadhaa kwa maeneo tofauti ya kanisa.

Lori kubwa la manjano la ujenzi, likiwa limepakizwa juu ya trela la usafirishaji, likisafirishwa kutoka eneo moja kwenda lingine. Labda tovuti wana ujenzi. Pembeni upande wa kushoto kuna ghorofa inayoendelea kujengwa.

Ufukwe wa mchanga wenye majengo ya zamani au magofu nyuma yake. Eneo la mbele kuna mimea na vichaka vilivyotawanyika. Nyuma kuna kuta za mawe. Anga lina mawingu mazito au ya kijivu.

Feri kubwa ya rangi ya bluu na nyeupe ikiwa imeegeshwa kwenye ufukwe. Watu wanapanda kwenye kivuko hicho. Maji yanaonekana yametulia, na anga inaonekana kama jioni au alfajiri.

Jamvi jekundu la kuswalia lililotandikwa sakafuni, mswala huo una michoro mweupe maridadi ya kimaumbile ya Kiislamu ikiwa ni pamoja na umbo lake la Msikiti.

Jengo dogo la biashara lililoko ufukweni mwa bahari, juu kuna ishara inayosomeka mkoko sunset, eneo lote linaonekana kuwa na mchanga na kuna miundu mbinu raisi iliyotengenezwa kwa mbao au miti mingine .

Bango lenye picha ya mwanamke anayeonekana kuwa mheshimiwa Rachel Shebesh, akiwa amevaa gauni refu la rangi nyekundu na nywele zake za asili. Pameandikwa maneno makubwa, "I stand for peace".

Manthari ya ufukwe wa bahari, ikiwa na mchanga mweupe na baadhi ya mimea. Kuna nyumba mbili au vibanda vyenye paa ya makuti, vilivyojengwa karibu. Pia, kuna minazi mingi, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la kitropiki.

Mandhari ya jiji au mji mkubwa yeye majengo mengi yaliyojipanga kwa urefu. Kuna majengo marefu kiasi yanayounda safu ya anga ya jiji.

Makutano ya barabara yenye ishara ya dhahabu, kuna miti nyingi ya kijani kibichi na mengine yenye maua ya machungwa ikiongeza rangi kwenye mandhari. Magari yameegeshwa kando ya barabara upande wa kulia.

Ndege ndogo nyeupe ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wake. Inaonekana kuwa ya abiria. Kwa mbali upande wa kulia kuna watu wachache wamesimama karibu nayo. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa ya mawingu.

Mandhari ya ufuo na mchanga mweupe au rangi ya kahawia hafifu. Kuna nguzo za mbao zilizosimama zikionesha kuwa kunaweza kuwa na muundo uliopangwa kujengwa au kubomolewa.

Umati wa watu wengi wakiwa wamevalia nguo za nyekundu na kijani. Jambo linaloweza kuashiria tukio la kisiasa, michezo au mkutano mkubwa.

Kundi la pikipiki zikiwa zimepakiwa. Baadhi ya watu wamevalia kofia na nguo za usalama zikionesha kuwa wanaendesha. Mazingira yanayoonekana kuwa ya nje, labda barabarani au kwenye eneo la wazi.

Lori kubwa la kubeba kontena likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo yenye lami lina rangi nyeupe na lina kontena refu lenye neno, "Mearsk," lililoandikwa kwa herufi kubwa upande wake.

Barabara nyembamba iliyopita katikati ya majengo marefu ya zamani yanayofanana na yale yanayopatikana katika mji wa kale kama Lamu au sehemu za Mombasa. Baadhi yakiwa yamepakwa rangi ya manjano na mengine yakiwa na rangi zilizofifia.

Umbo la karibu la jiwe au mwamba wenye mipasuko na sehemu zilizochakaa. Rangi zake zinatofautiana kutoka ya kijivu, kahawia hadi nyeupe zikionyesha muundo wa asili na labda unyevu au mchanga uliokwama.

Jengo jeupe lenye kuba la kijani ambalo linaonekana kuwa msikiti likiwa limeangazwa na taa wakati wa usiku kuna mataa na madirisha yanayoonekana na watu wachache wanaonekana wamekaa nje.

mandhari ya nje labda bustani au eneo la mapumziko. Kuna kidimbwi chenye maji ya blue . Karibu kuna mitende mirefu na mimea mingine ya kijani.

Bango lenye maandishi yanayosomeka, National Museums of Kenya, Kongo Kosque. This Is A Gazetted Historical Site Protected By The NMHA of 2006 of the law of Kenya. Nyuma, kuna mimea, ikionyesha mazingira ya nje.

Watu kadhaa kwenye ufukwe au kingo za maji labda mto au ziwa, kuna boti mbili au tatu zilizoelekea ufukweni na baadhi ndani ya boti zile kuna wengine wakiwa wamesimama karibu.

Barabara yenye majengo ya zamani na Msikiti wenye umbo la kuvutia, upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa la bluu na mawingu meupe. Kuna gari dogo la tukutuku au bajaji likipita na mengine yakiwa yameegeshwa.

Watu watatu wenye furaha wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, na baadhi yao wamejipaka rangi usoni. Mazingira yanaonekana kuwa ya sherehe au tukio la mchezo.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja amevalia jezi ya buluu na kaptula nyeupe na mwengine jezi ya mistari ya machungwa na buluu na kaptula nyeusi.

Treni ya kisasa au sehemu ya mbele ya kutoka upande kuu zake ni nyeupe, nyekundu na manjano.

Sehemu ya ndani ya kanisa au jengo la kidini lenye usanifu wa kihistoria diary ina matao matatu na nguzo ikionyesha ujenzi wa kuvutia. Kuna viti vya mbao vilivyopangwa safu kwa safu na upande wa mbere, unaonekana kuwa eneo la ibada.

Maandhari ya bahari ya ufukwe, maji yanaonekana yakiwa na rangi ya buluu na kijani kibichi, na mawimbi meupe yakivunja ufukweni mchanga unarangi ya dhahabu hafifu na unaonekana wazi.

Mandhari ya ufuo wa bahari yenye mchanga mweupe na mimea mingi ya kijani kibichi nyuma. Kuna miavuli miwili iliyotengenezwa kwa makuti ikionyesha ni mahali pa mapumziko. Chini kuna viti vya starehe vyenye matakia ya buluu.

Ufuo wa mchanga mweupe na majengo machache yaliyojengwa karibu na pwani kuna miti mirefu ikiwemo minazi, anga linaonekana kuwa na mawingu kuashiria hali ya hewa isiyo na jua kali.

Kijiji chenye majengo mingi ya zamani. Nyumba nyingi zina paa za makuti na zimepakwa rangi nyeupe. Kuna msikiti mmoja wenye kuba ya kijani kibichi inayoonekana wazi. Anga linaonekana kuwa la blue na mawingu machache meupe.

Mandhari ya ufukweni kibanda kidogo chenye paa la makuti. Kuna mimea mingi inayozunguka mahali hapa, na chini kuna vitu vya buluu vilivyotawanyika, labda mabomba au muundo fulani.

Jengo kubwa lenye muundo tofauti. Likiwa na minara miwili kwenye paa, ambalo linaashiria kuwa ni msikiti, lenye ushawishi wa usanifu wa Kiislamu. Liko nyuma ya eneo wazi na lina kuta zenye rangi ya buluu.

Eneo la maegesho ya magari ya abiria ikiwa na daladala kadhaa nyeupe yaliyopakiwa. Nyuma kuna jengo kubwa lenye rangi ya waridi likiashiria biashara au makazi. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama katika eneo hilo.

Jumba kubwa la kisasa linaonekana kuwa msikiti, lina rangi ya mchanga au nyeupe iliyokoza. Madirisha yaliyopambwa na miundo ya kipekee.

Lorry hii ya kubebea mizigo ya aina ISUZU FRR linarangi nyeupe na limepambwa kwa maandishi ya buluu na manjano kwenye kioo cha mbele inasomeka Simpet .

Watu wanne wakiwa wamesimama. Watatu hao wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa na wote wakiwa wamevalia barakoa. Inaonekana kama wako kwenye eneo la kuingilia au kituo cha ukaguzi.

Bwawa la kuogelea la kifahari labda katika hoteli au mapumziko. 𝑀aji ni ya buluu safi na yanang'a𝑎 yakionyesha kuwa yametunzwa vizuri. Pembeni mwa bwawa kuna miti ya minazi mirefu na mimea mengine ya kijani kibichi.

Jengo la Msikiti lililoandikwa Sid Rashid Alisha mosque na chini yake Mogomon Rod lina kuta nyeupe na mapambo la kijani kibichi hasa kwenye madirisha na sehemu la chini ya ukuta.

Jengo la kanisa lililotengenezwa kwa mabati likiwa na mlango mkubwa mbele. Juu kuna bango lenye maandishi yanayoonekana kama, Church for God Gospel . Kundi la watu limekusanyika mbele na baadhi yao wanaonekana wamesimama.

Lori kubwa likiwa limepakia kontena iliyofunikwakwa turubai nyeupe. Nyuma yake kuna jiko la kuchimbia la rangi ya njano. Limesimama kando ya barabara likiwa na nyimbo zake chini. Zote ziko kwenye eneo lenye udongo.

Eneo la ujenzi au shughuli za upakiaji na upakuaji wa mizigo mikubwa, kuna malori mawili makubwa na krenimbili zenye rangi ya njano moja ikionekana kupakia au kupakua kifaa mikubwa chenye rangi ya kahawia.

Watu wanaonekana kuwa na furaha na shauku baadhi yao wakiwa wameshikilia mikono juu na kuimba, kuna waliovaa nguo za rangi tofauti na wanaonekana kuvalia sare au kofia za rangi ya chama fulani.

Ndani ya msikiti, sakafu imefunikwa na zulia kubwa rangi ya buluu, iliyopambwa na mistari ambayo hutumiwa kuonyesha safu za kuswalia, kuta zina rangi ya manjano iliyokoleza, na kuna madirisha kadhaaa yaliyo mapana yanayoruhusu mwanga kuingia.

Basi lina taa zenye kung'aa sana za rangi nyekundu, juu ya dirisha lake la nyuma limeandikwa cool na chini yake kuna maneno silent night yalioandikwa kwa herufi ndogo, kuna gari jengine dogo la manjano upande wa kushoto na watu wachache wamesimama karibu.

Ufukwe mzuri wa bahari na anga la bluu, upande wa kushoto kuna miti ya minazi na mimea na mengine yenye majani mabichi ikionyesha eneo la kitropiki, mchanga unaonekana wazi na unameta.

Mandhari la eneo la mapumziko pengine iliyoko karibu na ufuo wa bahari, kuna vibanda kadhaa vilivyojengwa kwa mitindo ya ceiling vikiwa na paa za makuti na kuta za mianzi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakionekana kushiriki katika tukio la umma au mkutano, mbele yao kuna bango au jukwaa lenye nembo ya President .

Bango la biashara lina maandishi ya juu ya ishara PIZZERIA na CORAL BAR & RESTAURANT . Mandhari ya nyuma ina miti ikionyesha kuwa ni mahala pa nje. Chini kwenye ardhi kuna mawe yasi𝑦okua na umbo maalum yakiwa yamebandikwa.

Maandhari ya bahari yenye utulivu, mbele kuna ufuo mpana wa mchanga mweupe, katikati 𝑘una ukanda mweusi au kawia wa kitu kinachonekana kama magugu ya baharini au uchafu unaoskumwa na mawimbi.

Sehemu ya ndani ya jengo lenye usanifu wa kipekee, pengine msikiti, kutokana na muundo wa upinde wa mapambo. Kuna rangi ya beige iliyokolea na ndani yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya buluu na njano.

Ndege ndogo nyeupe yenye alama nyekundu ambayo inaonekana kuwa ya abiria ya Turboprop . Nyuma kuna miti ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa wazi na mwangaza unaashiria kuwa ni mchana.

Ufuo wa bahari, una magugu yaliyooshwa na maji na kuwachwa kwenye mchanga. Mbali kidogo kuna minazi kadhaa yenye majani makubwa. Inaonekana kama silhoti dhidi ya anga.

Mwanaume aliye katikati mwenye kipara na suti nyeusi ilio na tai nyekundu anazungumza akiwasilisha cheti chenye rangi ya blue . Kuna watu wengine wamesimama nyuma yake wakionyesha hadhira au washiriki wa tukio hilo.

Paa za nyumba za kitamaduni zilizoezekwa kwa makuti. Zikiashiria makaazi ya asili au vibanda vya watalii. Miti mirefu kama minazi imesimama katikati na pembeni.

Pikipiki yenye matairi matatu yenye rangi nyeusi na mistari ya kijani na njano nyuma ikiwa barabarani. Kuna miti mirefu yenye majani mengi upande wa kulia na ukuta upande wa kushoto.

Eneo la mazoezi ya uzito nje likiwa na rack ya dumbbells pamoja na seti za vyuma. Mazingira yanaonekana kuwa wazi na kuna mimea kwa nyuma.

Msikiti mweupe wa kijani kibichi ukiwa na minara mirefu na yenye umbo la kipekee. Mbele, kuna geti lenye michoro ya kuvutia. Anga ni buluu na kuna mawingu kidogo.

Corridor iliyowazi iliyopambwa kwa usanifu wakuvutia, upande wa kushoto na kulia kuna safu za nguzo zenye matao iliyopakwa rangi ya dhahabu na nyeupe zikionyesha mtindo wa kipekee.

Msikiti mweupe ulio na minara miwili, au zaidi mirefu na kuba ya mviringo. Iko na muundo wa kipekee wa usanifu ukiwa na matao na madirisha yaliyopangwa vizuri.

Treni ya kisasa labda ya abiria, ikiwa imesimama kwenye jukwaa la stesheni. Ina rangi nyeupe, njano na nyekundu. Madirisha yake yanaakisi mazingira. Kuna maandishi yanayoonekana kama, "Premium class.com".

Jengo la zamani lenye usanifu wa kipekee, linalofanana na msikiti lina kuta za rangi nyeupe iliyokolea na lina matao mengi ya mviringo yaliyo na milango meusi.

Wanaume na wanawake wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na wakicheza au kushiriki katika tamasha. Wote wanaonekana wakiwa katika harakati za densi. Nyuma yao kuna bendera au bango ya matangazo.

Ufuo wa bahari wakati wa jioni au asubuhi na anga ilivyo onekana kuwa na mawingu au hali ya hewa isiyokuwa na jua kali. Mchanga unaonekana kuwa bana na bafa na una alama za nyayo au vitu vilivyo vidogo.

Kibao cha samawati kilichobandikwa kwa mti kimeandikwa ONGO MOSQUE WELCOME ALL kwa maandishi meupe. Kando kuna kibanda kilichotengenezwa na paa la makuti.

Kundi la wachezaji wa soka wakisherehekea ushindi wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu. Wote wamevaa jezi nyeupe na katura za bluu. Wengine wamenyosha mikono yao juu kwa furaha wakionyesha shangwe.

Treni ikiwa imesimama kwenye jukwaa la kituo, sehemu ya mbele na baadhi ya madirisha yake yakiwa wazi. Kuna watu wachache wamesimama wakisubiri au wakiingia.

Maandhari ya ufuo kuna mchanga mweupe unaopanuka hadi baharini upande wa kushoto. Katikati na upande wa kulia kuna eneo lenye mimea ya kijani kibichi na minazi.

Tashbini iliyo na shanga zenye zimetengenezwa kwa kile kinachoonekana kuwa mbao zikiwa na rangi za kahawia na umbo la duara zilizounganishwa pamoja.

Mashua ya kitamaduni tukiwa na tanga na nguzo ikielea juu ya maji. Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa ndani au karibu na mashua. Mazingira yanaonekana kuwa ya maji mengi na anga la mbali.

Njia iliyo na geti ya samawati lililoandikwa na michoro ya misalaba angi myeupe na ukuta iliyoandikwa Presbyterian Church of East Africa Makupa Parish P.O.Box 97648 8011Z Mombasa.

Bango lina picha ya mwanaume aliyevaa suti, na nyuma yake kuna picha ya msikiti na mwezi wa mdamu. Juu pameandikwa, Happy Id-ul-Azha. Chini yake kuna ujumbe wa kuwatakia waislamu amani na maelewano.

Bango lenye alama na maandishi yanayohusiana na shirika la The Salvation Army. Lina nembo ya Salvation Army upande wa kushoto, na kulia, ikionyesha kuwa ni kituo au makao makuu ya shirika hilo.

Nanga kubwa ya chuma iliyochakaa na kuingia kutu ikisimama wima mbele ya ukuta wa zamani. Inaashiria histori ya bahari au usafiri wa majini na uwepo wake mbele kunaweza kuashiria urithi wa historia wa eneo hilo.

Safu ndefu ya vitanda vya mbao vya ufukweni, vikiwa vimepangwa. Kila seti ina mwavuli wake mkubwa, unaoelekea kuwa na paa la makuti ikitoa kivuli kutokana na jua.